Uwanja mkubwa wa mchezo uliojaa mashabiki walioketi kwenye mabenji ya juu wakifuatilia tukio kwa makini. Kikundi cha watu walioketi mstari wa mbele karibu na bango kubwa lililoandikwa Titan or Younger . Kuna wanaume wawili wako kwa ukaribu, wamesimama huku wakiangalia kamera.

Kundi la watu wamekusanyika chini ya hema wakihudumiwa. Katika sehemu ya mbele kuna bango linalosema haitendeki kazi likionyesha kwamba tukio hili linaweza kuwa la usajili au utoaji wa vitambulisho. Watu wanaonekana wakiwa katika hali ya utulivu wengine wamekaa wengine wamesimama wakishiriki shughuli fulani rasmi.

Kundi la watu wamefaa mavazi mekundu yenye nembo wakionekana katika hali ya furaha na mshikamano wamepiga picha kwa pamoja ikiwa na taswira ya umoja maelewano na hali ya kikundi.

Kundi la watu waliovaa jezi za mchezo, hasa buluu na nyeupe wakiwa kwenye uwanja wa wazi wenye nyasi za kijani. Wengine wanainua mikono juu kwa furaha huku wakionekana wakisherehekea, kushangilia au wakiwa katika hali ya mazoezi ya pamoja. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la ghorofa mbili lenye madirisha mengi na paa nyekundu.

Katika picha hii, kuna mashabiki wa timu ya Gor mahia, ambao wanashangilia timu yao, mashambiki hao wamevalia sare mbili, ile ya kijani na nyeupe, huku wakiwa wamebeba bango, ambalo jina la timu yao limeandikwa.

Picha ya jalada la kitabu kilicho andikwa human resource policies and procedures manual . Hii ni nyaraka kutoka kwa idara ya mahakama ya kenya inayohusu sera na taratibu za raslimali watu. Juu ya jalada kuna nembo ya Kenya na nembo ya idara ya mahakama.